Bango la benki lililowekwa wazi, likionyesha jina la benki na huduma zake mbalimbali pamoja na picha ya mtu, likiwa na rangi nyekundu zinazovutia wateja na kuonyesha usalama wa fedha na huduma za kifedha zinazotolewa ndani ya benki hiyo.

Mteja anapokea pesa kutoka kwa mhudumu wa benki kwa furaha; wakiwa katika ofisi ya benki yenye meza, viti na vifaa vya kisasa vya huduma. Mhudumu huyu anamuhudumia kwa ufanisi akihakikisha mteja anapata pesa zake salama na kwa haraka.

Watu wanne wamesimama wakiwa wameshika bendera zenye nembo za benki maarufu, huku nyuma kukiwa na mabango yenye matangazo ya kifedha. Hali inayoashiria kampeni au hafla ya uhamasishaji wa huduma za kibenki.

Watu wengi waliovaa suti, wamesimama kwa mstari mbele ya mabango makubwa ya benki, mabango hayo yana maelezo ya huduma za kifedha, na watu hao wanaonekana wakisubiri utaratibu, katika mazingira rasmi ya biashara.

Mhudumu aliyevaa sare maalumu, akiwa amesimama mbele ya kabati lenye vinywaji vya aina mbalimbali, vilivyopangwa kwa mpangilio ndani ya eneo la burudani lililojaa mwangaza wa kupendeza na mandhari ya kisasa inayovutia.

Watu wa rika mbalimbali wamekusanyika ndani ya baa, wakijiburudisha kwa mziki mzuri, huku taa za rangi zikimulika anga ya chumba na baadhi yao wakicheza kwa furaha, wakifurahia usiku wa burudani na mapunziko.

Wanawake mbalimbali wakiwa wamesimama ndani ya baa yenye mpangilio mzuri, wakizungukwa na makabati yaliyojaa chupa za vinywaji tofauti. Mandhari ya eneo hilo linamwanga wa kuvutia, na mazingira ya ukarimu, yakionyesha kuwa ni sehemu maalumu ya mapumziko na burudani, ambapo wateja huja kufurahia huduma.

Magari yaliyo pangwa ndani ya chumba maalumu chenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha, ikiwa moja likiwa katika hali nzuri ya kuuza yakisubili wateja katika eneo la biashara ya magari kwalengo la kuja kununua.

Magari kadhaa yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, yakionesha aina na rangi tofauti. Huku sakafu safi na taa za kisasa, zikiongezea mvuto kwa wateja wanaotembelea na kununua magari hayo kwa urahisi na heshima.

Magari yenye rangi nyeupe yanayooneshwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la biashara. Magari hayo hupatikana kwa ajili ya kuuza na kununua, na huchangia watu kupata usafiri bora kwa urahisi pamoja na kuendeleza biashara ya magari katika jamii.

Magari mapya yenye rangi fotauti na muundo wa kisasa yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo kwa ajili ya wateja wakija wanatembea na kutazama wakichagua magari wanayoyafaa kwa mahitaji yao, huku wauzaji wakitoa ushauri na msaada wa kitaalamu.

Gari iliyoonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa milango yake ikiwa imeachwa wazi ili wateja waweze kuangalia sehemu ya ndani kwa urahisi, pia gari hilo limepangwa kwa mpangilio mzuri mazingira yakiwa masafi na wateja wakitembea na kutazama gari hilo linalopatikana kwa ajili ya kununua.

Gari lililoonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa, milango yake ikiwa imeachwa wazi ili wateja waweze kuangalia ndani kwa urahisi. Gari hilo likiwa limewekwa eneo la maonyesho ya magari. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri. Wateja wakitembea wakitazama magari mbalimbali yanayopatikana kwa ajili ya kununua.

Magari kadhaa yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha aina tofauti za magari yanayouzwa. Hii husaidia wateja kuchagua gari linalowafaa kwa mahitaji yao, na kuongeza biashara ya kuuza magari.

Kapu la sadaka ikiwa ni chombo cha mseto kinachotumika kanisani kukusanya michango ya fedha au zawadi kutoka kwa waumini, sadaka hizi hutumiwa kusaidia shughuli za kanisa pamoja na misaada ya kijamii na maendeleo ya huduma za kiroho na kifedha.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa bluu, pamoja na mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe, lililoandikwa maziwa bora, lenye mashine inayotumia mfumo maalumu, wa kuweka na kutoa pesa kwa ajili ya kujihudumia kwa mteja.

Duka moja la maziwa linaloonekana sehemu ya nje, likionesha jokofu la kisasa lenye maandishi ya kuvutia pamoja na alama za kibiashara za bidhaa zinazotokana na maziwa, kama vile: siagi, mtindi na jibini.

Jokofu la kisasa lenye mapambo ya picha ya ng'ombe iliyoandika maziwa safi. Linalotumia mfumo kuchakata na kuuza maziwa kwenye uwepo wa mashine maalumu inayotumika kutoa na kuweka pesa, hivyo kuwasaidia wateja kujihudumia wenyewe.

Mtoto mdogo akiwa anapita mbele ya kabati kubwa lenye bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile mtindi, siagi, jibini pamoja na maziwa ya paketi. Vyote vikiwa vimepangwa vizuri, ndani ya jokofu la kuhifadhia lenye baridi.

Mteja wa kike aliyesimama mbele ya duka la maziwa akitazama bidhaa zilizopangwa vizuri ndani ya duka. Anatazama kwa makini na kuangalia aina tofauti za maziwa yanayopatikana, huku mazingira ya duka yakiwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Wateja wamesimama ndani ya duka maalumu la maziwa wakiangalia kwa makini bidhaa zilizopangwa kwenye jokofu na hafu zikiwemo chupa za maziwa, siagi, mtindi na bidhaa nyenginezo zitokanazo na maziwa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na mabango yaliyochorwa picha ya ng’ombe. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa, inamsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Mwanamke amesimama mbele ya rafu zenye bidhaa mbalimbali za maziwa akichagua kwa umakini, rafu zimejaa maziwa ya aina tofauti yakionyesha utajiri wa bidhaa zinazopatikana dukani. Mazingira ni safi na yaliyoandaliwa vizuri kwa urahisi kwa wateja.

Muuza maziwa aliyesimama dukani, anachanganya kwa uangalifu maziwa ndani ya chombo kikubwa, akihakikisha usafi na uwiano sahihi wa mchanganyiko. Amevaa mavazi maalumu ya kazi, huku chupa na mitungi ya kuhifadhia maziwa vikiwa vimepangwa pembeni.

Jokofu la kisasa lililowekwa nje ya duka, linamuonekano wa rangi ya bluu likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalumu ya kutoa na kuweka pesa.

Majokofu mawili ya kisasa yenye muonekano wa rangi ya bluu, yenye mabango yaliyowekwa picha ya ng’ombe na kuandikwa "maziwa safi", yafanyayo kazi ya kuchakata na kutengeneza pamoja na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuwekea na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango na kuandikwa maziwa yanapatikana, ikiwa ni sehemu ya mfumo unaotumia mashine maalumu ya kutoa na kuwekea pesa katika kutoa huduma ya kuuza maziwa.

Watu wawili wamesimama mbele ya duka la maziwa wakijadiliana kuhusiana na bidhaa mbalimbali zinazo tokana na maziwa, mazungumzo haya husaidia kubadilishana taarifa na kukuza uelewa wa aina na ubora wa bidhaa hizo zinavyopatikana sokoni.

Mhudumu wa kike aliyevaa koti la rangi nyeupe, akichanganya maziwa mbele ya duka la maziwa lililokuwa na wateja nje yake wakisubiria kupata huduma hiyo. Eneo la duka ni safi na lenye mvuto kwa ajili ya kufanya biashara hiyo.

Jokofu kubwa la kisasa, lenye muonekano wa rangi ya bluu, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa. Hivyo kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe, kwa haraka na ufanisi mkubwa.

Majokofu mawili ya kisasa likiwemo la kutolea kachumbali pamoja na la maziwa, yanatofanya kazi kwa mfumo wa mashine maalumu ya kuweka na kutoa pesa katika duka hilo lenye bidhaa za maziwa.

Duka lenye mabango makubwa ya mikate na mayai pamoja na picha ya mtoto na ng'ombe likivutia wateja kwa kuona bidhaa mbalimbali za maziwa, ndani mwa duka kuna jokofu kubwa la kisasa linalojazwa maziwa safi lilihakikisha maziwa yanahifadhiwa vizuri kwa ubora na kwa hali ya juu.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyeupe. Lina mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Wateja wa rika tofauti wamesimama kwa utaratibu ndani ya duka la maziwa, kila mmoja akiwa na chombo chake wakisubiri kuhudumiwa katika sehemu safi, yenye majokofu, pamoja na maandiko yanayoelekeza huduma zitolewazo.

Watu wawili, waliyovaa mavazi ya kazi wameshika jokofu la kisasa la maziwa na kulieka kwa makini, hii huchangia uhifadhi bora na safi wa maziwa, jambo ambalo ni muhimu sana katika kuhakikisha maziwa hayo yanabaki salama kwa matumizi ya binadamu na kuongeza ufanisi katika biashara hiyo ya bidhaa za maziwa.

Majokofu mawili ya kisasa yanayohifadhi maziwa kwa usafi na ubaridi stahiki. Ikisaidia kuhifadhi ubora wa maziwa na kupanua muda wa matumizi yake. Hivyo kuongeza thamani na usalama wa bidhaa hizo za maziwa.

Duka kubwa kwaajili ya kuuza maziwa, lenye mabango yanayoelezea bidhaa zinazopatikana humo ndani. Pia kwa ndani likionekana jokofu la kisasa, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Wateja wawili wamesimama mbele ya mashine ya maziwa inayofanya kazi ya kutoa na kuweka pesa, wakinunua maziwa safi. Mashine hiyo imewekwa kwenye eneo la duka la maziwa ikitoa huduma rahisi na haraka kwa wateja.

Mteja amesimama mbele ya jokofu la kisasa la maziwa, ambalo linabidhaa mbalimbali za baridi, hii husaidia kuhifadhi maziwa kwa muda mrefu na kutoa huduma bora kwa wateja wanaotafuta maziwa safi na yenye ubora.

Mteja mmoja akiwa amesimama mbele ya duka la maziwa, sehemu ya nje inayoonyesha alama za biashara ya bidhaa zitokanazo na maziwa kama siagi, mtindi na jibini, pamoja na jina la duka hilo.

Mteja wa kiume aliyevaa singlendi ya rangi ya kijani pamoja na suruali ya kahawia, akiwa amesimama kwenye duka la maziwa lililoandikwa "Maziwa Amata", tayari kwa ajili ya kupata huduma ya kununua bidhaa za maziwa zinazotoka katika duka hilo.

Duka la kisasa la kuuzia maziwa lenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe pamoja na vikombe vyenye maziwa yakimiminika. Ndani kukiwa na jokofu maalumu linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kukutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lililopo ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali, jokofu hilo likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na mtoto. Lililoandikwa maziwa safi linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Fundi seremala akiwa katika karakana ameshika kifaa cha wazi. Hii ni kwa ajili ya kutoa huduma ya kutengeneza na kurekebisha samani mbalimbali, ambayo huchangia kuongeza ufanisi na ubora wa bidhaa katika biashara ya samani.

Mafundi seremala wawili waliovaa nguo za kazi za kipekee, wakitengeneza samani kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha bidhaa zinazouzwa zinakuwa na ubora wa hali ya juu na kurudisha wateja.

Viti vilivyo tengenezwa kwa mbao na sofa vikiwa vimepangiliwa vizuri sehemu ya nje ya duka la samani. Samani hizi hutoa nafasi nzuri ya kukaa na kurahisisha maisha ya watu nyumbani au kazini. Huduma hii huchangia kuongeza thamani ya biashara ya samani.

Chumba safi na maridadi kikiwa na makochi ya sofa ya kuvutia yaliyopangwa vizuri pamoja na meza, viti na makabati, vilivyotengenezwa kwa mbao imara vikionesha ubora wa bidhaa zinazouzwa na wafanyabiashara wa samani za nyumbani.

Makochi ya sofa yenye muundo wa kisasa yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba kilichozungushiwa na mabati, yakionyesha aina mbalimbali za samani zinazotumika katika nyumba; huku rangi na muundo wake ukiongeza mvuto na utaoji wa hisia za starehe kwa watu wanotaka kununua samani bora za nyumba zao.

Kochi la kisasa lilotengenezwa kwa mbao zenye ubora wa hali ya juu, likiambatana na mto wa sofa wenye rangi laini na muundo wa kisasa, likiwa limewekwa katika chumba cha kuonyesha samani za ndani samani hizi zinavutia kwa muonekano wa kisasa na hutoa starehe kwa wale wanaotumia.

Makabati mawili ya kisasa yametengenezwa kwa mbao imara na kumaliza kwa rangi ya kuvutia, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba safi, yakionyesha ubora na ubunifu wa bidhaa za samani.

Viti na meza za kisasa zimewekwa kwenye eneo la wazi zikiwa zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia unaonyesha ubunifu wa samani. Mandhari hii ni kielelezo cha biashara ya samani bora zinazofaa kwa ajili ya matumizi nyumbani pamoja na kwenye maofisi.

Chumba kikubwa cha kisasa kimepambwa na vitanda vingi vya mbao, vyenye muundo mzuri wa rangi za kuvutia. Vitanda hivyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri, vikiambatana na viti pamoja na meza ndogo, zikitoa nafasi nzuri za kupumzika na kulala kwa wateja.

Makochi ya sofa na vitanda vya sofa vilivyopangwa kwa mpagilio mzuri ndani ya chumba kilichozungukwa na mabati ambapo vyumba hivyo vinaonekana kua na mandhari ya kisasa na mazingira ya kupendeza kwa wauzaji wa samani za mbao na za vitanda.

Makochi ya kisasa yaliyopangwa kwa mtindo wa kuvutia ndani ya chumba maalumu cha biashara, yakiwa yameambatana na meza za mbao zilizotengenezwa kwa ustadi. Hali inayoonyesha ubora wa bidhaa na mpangilio wa kuvutia kwa wateja, wanaotafuta samani za ndani.

Kitanda kizuri kilichopo chumbani chenye muundo wa kisasa, kimetengenezwa kwa mbao bora pamoja na kitambaa kilaini cha sofa kitanda hicho kimepangwa vizuri na kina mito pamoja na viti au meza ndogo karibu ikionyesha samani za hali ya juu zinazopatikana dukani.

Makochi ya sofa yenye muundo mzuri yakiwa yamepangwa ndani ya chumba kinachovutia, kinachotumia rangi na mapambo ya kisasa. Makochi haya hutoa sehemu ya kupumzika na kuonesha ubora wa samani zinazouzwa, ikiwasaidia wateja kuchagua vitu vya starehe na uzuri wa nyumba.

Duka kubwa la kisasa, lina rafu nyingi zenye samani mbalimbali za ndani, ikiwemo: viti, meza, makabati na mapazia yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku wateja wakitembea na kuchagua vitu vinavyovutia kununua. Mazingira ni safi na ya kuvutia katika duka hilo kubwa la kisasa la kuuzia samani.

Meza iliyotengenezwa kwa ubunifu, ikiwa ni thamani yenye muundo wa kipekee na wa kisanii, inayotumika katika nyumba au ofisi, inatoa uzuri wa matumizi bora ikisaidia kuimarisha mandhari ya chumba, na kurahisisha shughuli mbalimbali kwa kuweka vitu na kufanyia kazi.

Makochi ya sofa yenye rangi nyeupe, yakiwa yamepangwa kwa uangalifu eneo la wazi nje ya jengo, yakionyesha ubora wa bidhaa kwa wateja wanaopita, huku mazingira ya karibu yakionyesha kuwa ya biashara na samani.

Fundi wa samani wa kike akiwa amesimama anatumia vifaa maalumu vya kuchonga mbao katika karakana, pembeni kukiwa na vipande vya mbao na samani zinazotengenezwa kwa ustadi hii ikisaidia kuongeza kipato kutokana na biashara hii ya samani.

Eneo la mapokezi ya hoteli linaloonenaka kuwa wazi, limepambwa kwa mapambo ya kisasa. Dawati la mapokezi lipo wazi likisubiri wageni, likiwa na viti vingi vya kungojea, taa za joto na mazingira safi na ya kuvutia kwa ajili ya wageni.

Eneo la baa lililopambwa kwa bango kubwa linaloonyesha mpangilio mzuri wa vyakula mbalimbali vinavyopatikana humo, likiwa limeandikwa kwa maandishi makubwa yanayovutia, Huku wateja wakiwa wanajichagulia huduma kulingana na ladha ya matakwa yao.

Mhudumu mmoja aliyesimama eneo la kula chakula ndani ya hoteli, akiwa tayari kuwahudumia wateja walioketi mezani, katika mazingira safi na yaliyopangwa kwa utaratibu kwa ukarimu.

Watu mbalimbali katika soko la wazi wakiuza na kununua bidhaa kama: mbogamboga, matunda na vyakula vingine. Hii hutoa fursa ya kupata mahitaji ya kila siku kwa bei nafuu na kuhamasisha biashara ndogondogo katika jamii.

Watu mbalimbali wanajishughisha na biashara katika soko la wazi. Wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda na bidhaa za kila siku kwa wateja wa karibu na mbali. Hii ikiwa ni sehemu ya kujipatia kipato katika jamii.

Watu mbalimbali wanasonga na kusimama katika maeneo ya sokoni, kila mmoja akijihusisha na shughuli tofauti kama kununua, kuuza au kuchagua bidhaa zilizojaa kwenye meza pamoja na vibanda vinavyozunguka sehemu hiyo.

Wafanyabiashara mbalimbali wakisimama kwenye duka la wazi wakihidumia wateja huku bidhaa kama chakula, mboga na bidhaa nyingine, zikiwa zimepangwa kimpangilio zikionesha shighuli hai za kiuchumi na maisha ya kila siku.

Soko la wazi lenye nguo za wanawake pamoja na vikapu na mikoba mbalimbali, ambapo wateja wanaweza kupata mavazi na vifaa vya mitindo tofauti, vinavyokidhi mahitaji yao ya kila siku pamoja na matukio mbalimbali.

Mwanamke aliye katika soko la wazi, akiwa amezungukwa na mbogamboga pamoja na matunda kama vile nyanya na spinachi na pilipili hoho. Pembeni kukiwa kuna magunia yaliyofunikwa yenye bidhaa zingine mbalimbali. Huku kukiwa na mahema yanayowapa kivuli wateja hao, pamoja na wauzaji wa sokoni.

Ndoo kadhaa zikiwa zimejaa viazi safi vilivyopangwa kwa mpangilio chini ya kivuli sokoni, pembeni yake kuna magunia yaliyofungwa vizuri yakiwa yamejaa mazao, wanawake na wanaume wachache wanaonekana wakipita au kuchagua bidhaa hizo kwa makini.

Mikoba iliyopangwa vizuri sokoni ambayo hutumika sana kwa wateja kubeba bidhaa wanazonunua ikiwemo vyakula, mavazi, na bidhaa za kila siku, hivyo kusaidia kufanya manunuzi kuwa rahisi na mazito yasiyokuwa na changamoto.

Soko la wazi la bidhaa za kitamaduni, huku mzungu mmoja akionekana anachagua kwa makini vikapu vya mikononi na shanga. Huku bidhaa nyingine kama vinyago na mikeka ya asili na vazi la kitenge, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza za wauzaji.

Mteja akifanya malipo kupitia kadi ya benki inayotumia mashine, inayosimamiwa na mfanyabiashara. Huduma hii ni ya kifedha, kurahisisha miamala ya papo kwa hapo, ikionyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya fedha, na biashara za kila siku.

Mwanaume aliesimama ndani ya nyumba yenye nafasi kubwa na muundo wa kisasa, kuta zikiwa safi na mapambo ya kuvutia yanayoonyesha maisha bora na umiliki wa mali isiyo hamishika yenye thamani kubwa.

Viatu vizuri vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la nguo, zikivutia wanunuzi wengi ili kusaidia watu kupata aina tofauti za viatu kwa urahisi na kuimarisha biashara ya nguo pamoja na viatu katika soko.

Watu mbalimbali wamekusanyika dukani, wakifanya manunuzi ya bidhaa tofauti, wakitembea kati ya rafu na maduka mbalimbali ili kuchangia kutoa huduma za ununuzi kwa urahisi na kuleta maendeleo ya kibiashara katika maeneo ya mjini.

Nguo za aina mbalimbali, zimepangwa vizuri kwenye rafu nadhifu ndani ya jengo la kisasa la biashara, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua kulingana na ladha pamoja na mahitaji yao kwa jinsi zinavyovutia.

Wateja mbalimbali wanaonekana wakitembea na kuchagua bidhaa kwenye eneo lenye rafu, zilizopangwa vizuri zikiwa na viatu pamoja na nguo za aina tofauti. Hali inayoonyesha shughuli nyingi za ununuzi ndani ya jengo la kisasa la biashara.

Makoti ya suti yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu maalumu ndani ya duka kubwa la kisasa, rafu hizo zimejaa makoti yenye rangi ya aina mbalimbali, yakiwa safi na yanavutia macho ya wateja wanaotembea ndani ya maduka hayo.

Wateja kadhaa waliosimama kwa utulivu katika mstari mbele ya sehemu ya malipo katika soko kubwa la kibiashara wakimkabidhi bidhaa kasisi aliyevaa sare maalumu.

Nguo za watoto wakike zikiwa zimewekwa kwenye vishikizo maalumu pamoja na viatu vilivo pangwa chini ya mpangilio mzuri, hii husaidia wateja kupata mavazi na viatu kwa urahisi na inaboresha muonekano wa maduka ili kuvutia watu kununua bidhaa mbalimbali kwa furaha.

Mikate mbalimbali, imepangwa vizuri kwenye rafu ndefu za duka, ikionesha aina tofauti za mikate zenye rangi na umbo tofauti. Wateja, wakiwa kando ya rafu, wanachagua mikate wanayoitaka kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku. Rafu hizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutia macho na kurahisisha wateja kupata bidhaa wanazitafuta kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Kabati kubwa lenye sehemu zilizopangwa kwa ustadi linabeba bidhaa mbalimbali kama vile chupa za vinywaji, makopo ya vyakula na mifuko ya bidhaa nyingine ikiwa mahali pa wateja kuchagua wanachohitaji kwa matumizi ya nyumbani.

Majokofu makubwa yaliyojaa bidhaa mbalimbali tofauti ikiwemo vinywaji, yaliyopangwa ndani ya soko kubwa la kisasa yenye rafu zilizojaa bidhaa za aina tofauti, ikitoa huduma bora kwa wateja wanaokuja kununua.

Rafu ndefu na pana zilizopangwa kwa utaratibu ndani ya duka kubwa, kila moja ikiwa na bidhaa mbalimbali kama vyakula vilivyofungashwa, vinywaji, vifaa vya usafi na bidhaa za matumizi ya kila siku kwa ajili ya wateja.

Makabati yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji na vitu vya kila siku vinavyohitajika na watu. Wateja wakitembea na kuchagua bidhaa wanazozitaka kwa urahisi, huku mazingira ya duka yakionyesha utaratibu na usafi unaovutia. Makabati haya husaidia kuweka bidhaa kwa mpangilio vizuri ili kuwahudumia wateja kwa haraka katika maduka makubwa ya kisasa.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu sehemu zao maalumu ndani ya duka kubwa la kisasa la kuuza bidhaa. Zikijumuisha vyakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani na bidhaa nyingine za kila siku. Wateja wakitembea kwa urahisi wakichagua wanachotaka kwa utulivu na mpangilio mzuri.

Katika soko kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo viti vya plastiki na mipira ya kuchezea, zinazopatikana kwa urahisi kwa wateja. Zikitoa suluhisho za kukaa na burudani kwa familia pamoja na watoto.